Mgonjwa alikua naaumwa namacho akakuja hospitali sehemu ya macho. Amelalishwa kwenye kiti, mhudumu wa afya amemvalisha miwani ili mwangaza akitibiwa isimuumize macho. Ameekewa nguo kwenye kifua dawa isimumwagikie. Mhudumu wa afya amevaa barakoa anataka kuanza kumhudumia.

Mama anaoyesha risiti aliyotumia kununua mkembe hiyo iliyokuwa na kitu. Mkembe ni ya rangi nyeupe. Ameweka juu ya meza. Hapa ni nyumbani kwake. Anaonesha mtu ni kama anataka kuirudisha kwenye duka.

Watu wanafanya kazi kwenye kiwanda. Wamevaa nguo ya kuzuia kemikali isiingie kwenye mwili yao. Wanashikilia kibuyu wakimwaga kwenye mkebe kubwa. Hii ni kiwanda ya kushikanisha makemikali.

Mtoto anaosha mkono kwenye kituo cha kuogea mkono. Mama anamumwagia sabuni kwenye mkono. Wote wawili wamevalia barakoa. Ni vizuri watu kuosha mkono ili kuua maambukizi yanayoleta usambaaji wa magonjwa.

Kituo cha wananchi kuchotea maji. Wakina mama wamekuja kuchota maji wakitumia mitungi. Sehemu hii imekauka kwa vile nyasi hakuna na watu ni wachache. Wakina mama wanajikaza, wamekuja sehemu mbali, wakichota maji waende nayo nyumbani.

Gari ya kubeba uchafu ya maji taka, gari hii huitwa mtu choo yake ikijaa, wanalipa pesa wanavuruta uchafu hiyo wanaipeleka sehemu na kuimwaga. Gari hii hunuka ikipita kwenye barabara.

Chanjo cha Rubela inadungwa ikisaidia magonjwa kama vile Surua na Matende . Unaeza ipata hospitalini au wahudumu wa afya wanazunguka wakiwadunga wale wasio na nafasi ya kuja hospitalini .

Mtoto ako na vidonda mingi mwilini, ameugua anafaa kwenda hospitalini ili atibiwe. Mgonjwa haya yanaweza kusambaa kwa mtu mwingine. Anafai kuchukuliwa na mzazi wake apelekwe kwenye kituo cha afya apewe dawa na apone.

Dawa imetolewa kwenye boksi yake yenye miligramu nne. Ni dawa ya tembe yenye rangi ya kijani kibichi. Dawa hii huweza kupata hospitalini ama duka la dawa. Ukiwa mgonjwa unahimizwa umeze dawa hii ikusaidie.

Mgonjwa alikua anaumwa na meno akakuja hospitalini. Amelazwa kwenye kiti wahudumu wa afya wamevaa glovu na barakoa wanaangalia juno yake. Amefungua mdomo mgonjwa huyo. Mwangaza iko juu inamulika mdomo yake.

Mama anasimama akiwahutubia wenzake. Wahudumu wa afya wanazunguka kwa nyumba za watu ama shuleni wadunge watu chanjo. Wanaelezana vile watafanya kazi. Wanajipanga ili waweze kumaliza kazi haraka.

Choo ya umma. Mtu akiwa anataka kujisaidia ako katikati mwa jiji hana pahali ya kueda choo, analipa pesa kidogo anaingia chooni hizi. Zamani choo hizi zilikuwa chafu lakini siku hizi ni safi kwa vile watu wanalipa pesa kidogo.

Mti wa muarubaini imetumika kutengeneza dawa. Ni yenye kupeana afya dawa ya mti huo. Ukitaka kupata dawa hii unaenda kwa duka ya kuuza madawa, unaitisha dawa hii.

Watu wanavuka sehemu iliyo na maji kutumia mashua. Wanaenda pahali kuna nyumba na mashamba kubwa. Ndizi imepandwa kwenye shamba hizo, watu mafuriko imekuja nyumbani kwao wanataka kuhama.

Kongamano la watu kufundishwa kuhusu ugonjwa ya ukimwi. Wenye kuwafundisha wamevaa nguo majano, wako chini ya hema. Ni vizuri watu kuja kuelezwa vile mambukizi haya yanasambaa na vile ya kujikinga.

Wauguzi wanamfanyia upasuaji mtu kwenye mguu. Wote wamevalia vazi la hospitalini kuzuia maambukizi, wasipate ama wasipeane. Kwa umakini wanaangalia goti la mgonjwa. Wako kwenye chumba la upasuaji.

Mama amelata mtoto mchanga kwenye hospitali ili adungwe chanjo. Mhudumu wa afya amevaa barakoa na glovu, kwa utaratibu anadunga mtoto mchanga hiyo chanjo. Wakina mama wengine wanakaa kando pia hao wameleta watoto wao wachanga hospitalini.

Watu wawili wako kiwandani wanatengeneza barakoa wanatumia mashine ya kushona. Wamevaa barakoa wote na nguo nyeupe. Insatahili watu wavae barakoa wasiambukizane magonjwa kama vile covid ama magonjwa ya homa.

Mtoto anamwagiliwa sabuni na mama yake, anataka kuosha mkono wake, wote wamevaa barakoa hapa kwenye kituo cha kunawia mkono. Ni vizuri watu kunawa mkono wakiingia shuleni, nyumbani ama hospitalini ili magonjwa yasiwe yenye kusambaa.

Mafuriko yamewakumba wanakijiji, maji inaingia kwa nyumba zao. Wanajaribu kutoa waezavyo waipeleke sehemu hakuna maji. Mvua kubwa ilinyesha ikawafanaya watoke pahali wanaishi waende sehemu hakuna maji.

Vijana wawili wanafanya kazi kwenye kiwanda. Wamevaa nguo ya kuzuia kemikali kuingia kwenye mwili yao na wamevaa maski ya kuzuia hewa iliyokuwa na kemikali wasipumue. wanashikilia mtungi ya kubebea kemikali imechorwa hatari. Karatasi iliyochorwa hivo imewekwa kwenye mtungi. kiwanda hiki ni kama ni za kemikali.

Dawa ya kupaka ili kutoa maumivu ,inamaliza maumivu kwa madakika ,unaeza pata dawa hii kwenye kituo cha afya ama unaenda kununua kwenye duka la afya. Ukiwa unaumwa unahimizwa utumie dawa hii kuipaka.

Mhudumu wa afya amevaa glovu ili asiweze kuambukizwa na uginjwa ya huyu mtoto. Ako na mavidonda mingi kwa mkono, alikuja hospitalini ili atibiwe, alifanya vizuri. Daktari atampa huduma ya afya.

Watu wa msalaba nyekundu wamemleta mgonjwa hospitalini. Ameingia kwenye ajali ama alikua sehemu ya mafuriko ama ya mkasa wa moto. Wamefanya bidii kumleta hospitalini huku atatibiwa vizuri.

Mgonjwa amekuja kituo cha afya sehemu ya meno ili aweze kuhudumiwa. Muuguzi anaangalia meno yake. Anashikilia kifaa cha hospitali anamulika nayo meno. Mwenye kumhudumu amevaa glovu, amevalisha mgonjwa miwani ili mwangaza isimharibu macho.

Mzee amekuja hospitalini kudungwa chanjo. Amefunika uso na barakoa , amevaa sare ya kimaasai. Mhudumu wa afya kwa utaratibu anamdunga sindano kwenye mkono , mzee anaangalia kando kwa umakini.

Chanjo ya rubela inatibu magonjwa kama vile surua, na matende, ni ya kudungwa sindano. Unaweza ipata hospitalini ama wahudumu wa fya wanazunguka nayo wakidunga watu wasioweza kupat nafasi ya kuja hospitalini. Wnwakujia nyumbani ili watoto wadungwe chanjo hii. Ni muhimu sana kudungwa.

Chanjo ya mpango wa chanjo hizi unapewa dozi tano. Ni ya kudungwa pekee yake. Chanjo ni muhimu binadamu apewe ili kumzuia kupata magonjwa kadhaa, kama vile surua, kama vile homa ya manjano. Unafaa kudungwa chanjo.

Mama mjamzito ankaa anaelezewa kitu na mhudumu anafunguliwa karatasi ili aonyeshwe , antabasamu ako ndani ya chumba manguo yamepangwa kwa ukuta na juu ya kitanda. Televisheni imeekwa juu ya meza.

Mama amejifungua, anashikilia mtoto wake mchanga huku anatabasamu. Ako hospitalini. Amefurahia sana mtoto wake. Hospitalini wamama wajawazito wanaenda ili waweze kujifungua, daktari amsaidie.

Watu wanapuliza dawa kwa nyumba ili wawaue wadudu. Mwenye kupuliza amevaa nguo ili kemikali isiingie mwili yake. Kwa mgongo ameweka dawa ya kupulizia. Amevaa glovu na maski asipumue hiyo hewa mbaya.

Mhudumu wa afya anachukua dawa kwenye chupa yake, anataka kudungana chanjo, amevaa barakoa kituoni ya afya. Mama ni kama ameleta mtoto wake adungwe chanjo. Ni vizuri watoto wadungwe chanjo ili wasipate magonjwa kama vile surua, matende ama homa ya kimanjano.

Mkasa wa moto umetokea kwenye nyumba ya kibanda. Wazima moto bado hawajafika. Moto huu unaenea kwa kasi. Mtu akiwa ndani anaweza ungua na kufa. Ni vizuri kuchunga nyumba. Uzime gesi na uweke stima vizuri ili mkasa kama huu usitokee.

Mgonjwa amelalishwa kwenye kiti, alikuja kituo cha afya sehemu ya meno. Daktari anamwangalia mdomo yake, wote wamevaa barakoa wahudumu wawili wa afya. Kitu ya kumulikia mdomo iko juu yao. Wanamtibu mgonjwa huyo meno.

Mhudumu wa afya anampea mtoto mchanga chanjo ya Polio. Mama ya mtoto amemleta kwenye kituo cha afya ili mtoto wake apete hudumu za kiafya. Mwenye kumuweka chanjo amevaa miwani, kwa utaratibu anafunguo mdomo ya mtoto kueka chanjo.

Aliyekuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe sai ni waziri wa kilimo. Alikuja sehemu madawa iko kuangalia vile kazi inanendelea. Mhudumu mmoja aliyevaa barakoa na nguo nyeupe anamweleza hapo kwa njia ya ishara ya mkono.

Mama anaangalia mtoto wake aliyezaliwa saa karibu. Amefungwa bendeji mama huyo kwa mkono, amefunga kitu kwenye kichwa. Anafurahia amezaa mtoto wake kwa salama. Ako kwenye kituo cha afya.

Kijana anainua mkono, amevaa nguo ya samawati, anafurahia. Nyuma yake kuna makitu ya kueka maji ili yakiisha uweze kupata maji. Anaonesha mradi wa kupeana maji.

Dawa ya vitamini. Ukiwa una udhaifu wa vitamini kwa mwili wako unanunua dawa hii. Unaweza kuipata hospitalini ama duka la madawa. Vitamini ya D3 ni mzuri kwa mwili. Inasaidia upate afya bora. Inahimizwa watu waitumie kwa wingi wasiokuwa na vitamini.

Mama mjamzito alijifungua mtoto. Kijana anashikilia mtoto huyo, wako kituo cha afya. Mama amevalia nguo ya kulala amefunga nywele yake. Anaonekana amechoka kwa vile amejifungua mtoto mwenye afya.

Choo ya mashinani. Imetengenezwa pahali ya kuweka uchafu yenye inajikusanya sehemu moja. Nyuma ni msitu na mashamba. Miti yamenawiri kubwa. Sehemu hii ni mashambani.

mhudumu wa afya anashughulikia mtoto mdogo kwenye machela , amevaa barakoa na miwani na stetoskopu kwenye shingo, hapa ni kituo cha afya mtoto ameletwa na mama yake ili adungwe chanjo ama atibiwe ni vizuri kuleta watoto wachanga hospitalini wapewe sindano za chanjo

Mama ameleta mtoto wake mchanga hospitalini ili adungwe sindano. Amemshikilia uku daktari anamueka pamba kwa mkono tayari kumdunga. Kituoni cha afya watoto wanaletwa ili wadungwe chanjo ama wahudumu wa afya wanazunguka kwenye nyumba ya watu wakiwadunga wale wasioweza kufika hospitalini.

maji yamejaa kwenye barabara mvua kubwa imenyesha magari zingine yamezama kwenye maji , magari yamekuwa mingi watu wanataka kuenda nyumbani ili mvua isiwapate , sehemu hii maji imejaa sana kwa vile kuna shimo serikali inafaa kutengeneza mtaro ya kuelekeza maji haya

Mgonjwa amelazwa kwenye kiti, meno yake yanaangaliwa na wahudumu wa afya aliyevaa barakoa na glovu. Alikua anaumwa na meno mgonjwa huyu, amewekewa nguo kwenye kifua ili dawa zisimwagikie nguo zake. Hapa ni kituo cha afya sehemu ya meno.

Sodo yamewekwa kwenye meza. Msichana anazishikilia anataka kupea wasichana wasiojiweza, ili wakuwe na kitu ya kutumia wakiwa ndani ya hedhi zao. Ni vizuri wasichana watumie sodo wakiwa ndani ya hedhi.

Askari wa kuchunga ananawa mkono kwenye stesheni ya kunawa mkono. Anatumia mguu yake kufungua mfereji, amevaa barakoa. Ni nzuri mtu kunawa mkono kama anataka kuingia shuleni, hospitalini ama ata nyumbani ili kuzuia maambukizi yasienee.

Kituo cha kunawia mkono, Iko nje ya nyumba ya mtu. Ni vizuri ukikuja nyumbani ama ukiingia hospitalini, shuleni unawe mkono ili usienenze maaambukizi yanayoleta magonjwa.

Mgonjwa amekuja hospitalini ,akaambiwa aende aweke mkojo wake kwenye mkebe hio ndogo .Anataka kutibiwa .Alikuwa anaumwa na sehemu, akaambiwa alete mkojo ili iweze kupiwa kwenye maabara ya hospitali.

Dawa ya kupaka ili kupunguza maumivu unaambiwa uipake sehemu unayoumia. Ukiipaka utapata nafuu kwa madakika. Dawa hii imetengenezwa na watu waitwao myaderm.

mama anchota maji kutumia mtungi yenye rangi manjano amefurahia ameinama anataka kupeleka maji hayo nyumbani amemaliza kufua nguo amezianika ili zikauke sehemu hii watu wengi wanakuja kuchota maji wameeka kifuli ili ukimaliza kuichota unaifunga

Mama anaonyesha mtoto vile ya kunawa mkono, sehemu hii imewekwa maalumu ili watu wanawie mkono. Maambukizi yanathibitiwa watu wakinawa mkono. Ukiingia sokoni, ukiingia shuleni, hospitalini unastahili uoge mkono yako.

chanjo ya rubela hutbu magonjwa kama vile surua , matende inadungwa watoto waliokuwa mwaka moja kupanda , imeharibika chanjo hii , iliharibika mwaka wa elfu mbili kumi na sita mwezi wa nne siku ya kumi na saba

Mhudumu wa afya anazunguka akidunga watu chanjo. Mzeee mmoja ameketi kwenye kiti anadungwa kwa mkono. Mhudumu wa afya amevaa barakoa ili asiweze kupata ugonjwa ama asiambukizane ugonjwa.

Dawa ya kutumika kwa njia ya mdomo miligramu miambili. Ukiwa mgonjwa unatumia dawa hii. Unaeza ipata duka la dawa ama unaenda hospitalini daktari anakuandikia. Ni vizuri kumeza dawa ukiwa mgonjwa.

Gari inapita sehemu maji imejaa. Mvua kali ilinyesha ikafurisha sehemu hio. Barabara ata haionekani. Mto iko karibu imevuka ukingo wake. Gari hii inapita kwa urahisi sehemu ya maji ni kama ilitegenezwa iweze kupitia maji.

Magari ya tuktuk yanapita kwenye barabara iliyojaa maji. Bodaboda iko kando yao inapita. Mvua mingi imenyesha ikafurisha barabara. Watu hawawezi pita kwa urahisi. Serikali inafaa kutengeza mtaro ya kupeleka maji hayo.

Mkulima anatoa nzige kwenye shamba lake, anafanya bidii nzige hawa wasimalize mazao zake. Nzige hao wanaleta ukame wakiingia kwa majani wanaimaliza yote inabaki ukame sehemu moja.

Msichana anachota maji sehemu ya shamba, mama mmoja aliyevaa nguo ya samawati anamsaidia. Mti wa mahindi umepandwa kwa wingi kwenye shamba. Mkulima anangoja yanawiri vizuri ayavune, ayapeleke sokoni.

Mgonjwa amekuja kuhudumiwa meno, amelazwa kwenye kiti anafungua mdomo. Mhudumu moja anamshika akiwa amevaa glovu na barakoa. Mwingine ako na kitu ya kumulika mwangaza kwenye kioo yake. anaonesha ishara kwa mkono yake.

Mhudumu wa afya amefanya bidii akatembea kwenye nyumba za watu ili awadunge chanjo. Mama ameleta kiti yake akakalia anadungwa kwenye mkono. Mhudumu amevaa barakoa anamdunga mama huyo. Chanjo inaweza dungwa nyumbani ama wale hukuwa na uwezo wa kuja hospitalini wanakuja kudungwa.

Dawa ya kukusaidia ukiwa hauna damu mingi mwilini ama unataka kupata nguvu. Unanunua dawa hii kwenye duka la dawa ama hospitalini unapewa. Inakupea vitamini C. Inaweza kukusaidia. Ndani iko na dawa sitini.

Mama amekuja hospitalini atibiwe masikio. Mhudumu wa afya anamshika kichwa akionyesha masikio yake anapima. Amenyamaza msichana huyu kwa makini anaangalia kando akiwacha daktari afanye kazi yake.

Mhudumu wa afya anashikilia mtoto mchanga, huku anatabasamu. Ameweka barakoa chini ya mdomo amevaa kitu kichwani, na hapa ni kituo cha afya. Mtoto huyo amezaliwa, mhudumu anamshika huku akifurahia sana.

Dawa ya maumivu, ni yenye rangi ya kijani kimbichi na ni tembe. Ukiwa unaumwa na kichwa ama mwili unameza dawa hii ili upate nafuu. Inapatikana hospitalini ama duka la dawa kote nchini.

Chanjo cha homa ya manjano. Watu wanapewa chanjo hii ili wasiwe ni wenye kupata homa hiyo ya manjano. Sindano imewekwa kando tayari mtu anataka kudungwa chanjo hii. Ukitaka kudungwa unaenda hospitalini ama wahudumu wa afya wanazunguka wakiwadunga wale wasioweza kupata nafasi ya kukuja.

Bao la matangazo inatangaza kuwa daktari anaweza kupea dawa ya mapenzi kufuga mke au anaweza pia kupa nguvu za kiume. Habari yake imeandikwa hapo ili mwenye anataka kuwasiliana naye anaweza. Mwanume mmoja anashika bakora akitembea anaangalia.

Mganga anafanya uganga yake amekaa chini na kitu ameitandaza na mavitu kama mfupa anaurogaroga. Hii ni ushirikina lakini watu huwa wanaenda kwake kutafuta usaidizi.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mdogo aliyewekwa sehemu ya watoto waliozaliwa kabla muda wao kufika. Mhudumu amevaa miwani kwa utaratibu ameshika miguu ya mtoto mchanga. Sehemu ya watoto imewekwa ndani ya kituo cha afya.

Sehemu ya mganga kufanyia kazi, vitu kama vile pembe, kuna dawa kwenye chupa. Mtu ameketi chini, kuna mtungi wa maji umewekwa kitu, mayai mbili, vitu hazieleweki zimewekwa. Mganga anafanya ushirikina yake sehemu hii.

Mgonjwa amekuja hospitali ya meno amelazwa kwenye kiti. Madaktari wamemwamabia afungue mdomo. Mwangaza imewekwa juu yake ili meno iyonekane. wanamtibu kwenye jino. Wamevaa barakoa madakatri hao wawili pia wamevaa glovu.

Msichana mdogo amekuja hospitalini, anadungwa chanjo. Mhudumu wa afya anamueka pamba kwenye mkono, amemaliza kumdunga. Ni vizuri udungwe chanjo ili usipate magonjwa ukiwa mkubwa. Mhudumu pia wanazunguka nyumbani za watu anawadunga chanjo wale wasioweza kufika hospitalini.

Mhudumu wa afya anaweka dawa kwenye sindano, amevaa barakoa. Hapa ni kituo cha afya. Anataka kumdunga mgojwa sindano. Ni vizuri kukuja hospitalini ukiskia vibaya ili upate huduma bora ya afya.

Mgonjwa amekuja hospitalini sehemu ya meno. Ameambiwa alale kwenye kiti, anafungua mdomo yake. Daktari anamwangalia kwa umbali, amevaa glovu, anataka kumhudumia. Ukiumwa na meno unaambiwa ukuje hospitalini ya meno ili daktari akuhudumie ukue na afya bora kwenye meno.

Daktari anaangalia mashini kando ya machela. Ameshikilia koti yake nyeupe. Hapa ni kituo cha afya. Kuna dirisha kando ya machela. Mgonjwa analazwa hapa, sana sana mgonjwa aliyekuwa kwenye hali mbaya.

Ajali imetokea ya gari ya mafuta ya petroli na gari ingine. Watu wamejitokeza kuangalia na kusaidia waliojeruhiwa. Hawaogopi lori ya petroli ilipuke watateketea. Mwingine amechukua pipe ya maji anasaidia kuzima.

Mtu anaosha chooni, ameshikilia ndoo iliyokuwa na maji ya sabuni na kitu ya kusugua. Amevaa nguo nyekundu. Ni vizuri kusafisha choo ili watu wasiwe ni wenye kusambazia magonjwa wakitumia choo hayo.

Mgonjwa amelazwa kwenye kiti anahudumia na daktari wa meno amefungua mdomo. Daktari anamwangalia kwenye jino, amevalishwa kioo ya kuzuia mwangaza isimwaribu macho. Sehemu hii ni kituo cha afya, sehemu ya meno.

Chanjo ya rubela imetolewa kwenye boksi yake ikawekwa kando. sindano imetayarishwa kando ya chanjo. Inatibu magonjwa kama vile surua na matende,. Watoto wa miezi kumi na mbili kupanda ndiyo wanadungwa chanjo hii.

Mtu anaosha mikono yake miwili kutumia sabuni, povu inatoka. Anataka kuua maambukizi yote ili asipate magonjwa. Anataka kuingia hospitalini, nyumbani kwake ama shuleni. Ni vizuri watu kufanya hivi kila saa.

Mama ameketi chini anadungwa chanjo kwa mkono, amevaa barakoa, anashikilia mkono yake, karatasini mkononi. Wengine wanasimama kando. Mhudumu huyu wa afya kwa utaratibu anamdunga sindano. Ni vizuri kudungwa chanjo ili usipate ugonjwa kama vile homa ya manjano, surua na matende.

Daktari Galazinga ni mchawi anasema anafanya kazi kama vile kuwekewa mtu kitu akupende ama akuvurutie yaani aweze kuwa ni mwenye kupendwa na watu wengi. Nambari yake imeandikwa ili mtu aweze kuwasiliana naye.

Chanjo ya Rubella inasaidia mtu asipate ugonjwa kama vile matende na surua. Sindano imewekwa kando ya chanjo. Unaweza kudungwa chanjo hospitalini ama wahudumu wa afya wanazunguka wakiwadunga wale wasiokuwa na nafasi ya kukuja hospitalini.

Daktari anaangalia mgonjwa macho ameweka uso wake kwenye kifaa ya kumtibu, kwa kutabasamu anaweza kumtibu. Hapa ni kituo cha afya sehemu ya macho, mgonjwa huyu anapimwa miwani ili aweze kuvaa kuona vizuri.

Watu wamevaa nguo ya kuzuia maambukizi yasiwashike, wamevaa glovu, maski na kitu kwenye mgongo, dawa ya kupulizia. Wanaenda kupanda gari ilioegeshwa sehemu. Hapa ni Congo, magonjwa ya Ebola ilisambaa, wanaeda kupulizia dawa.

Maji ya mvua yameleta mamizizi ya mamiti mingi kwenye sehemu hii. Watu wamekuja kuangalia vile imefanyika. Hawaogopi kuteleza kuanguka kwenye mtaro. Mvua mingi ilinyesha usiku huo. Asubuhi wamekuja kuangalia hasara iliyofanyika.

Chanjo cha homa ya manjano , unadungwa chanjo hii ili usipate ugonjwa ya manjano. Inapatikana hospitalini ama wahudumu wa afya wanazunguka wakipeana chanjo kwa wale wasioweza kufika hospitalini.

Mkulima anapulizia mimea yake dawa ili aue wadudu wanaoimaliza. Mkulima huyu ako na bidii, amevaa nguo ya kuzuia kemikali kumshika mwili. Ameshikilia kibuyu ya dawa.

Mhudumu wa afya amezunguka sehemu ya watu wanaoishi ili kuwadunga watoto wachanga chanjo wasioweza kufika hospitalini. Mhudumu anatabasamu akidunga mtoto mmoja kwenye mkono, mama yake amemshikilia. Ni muhimu watoto wadungwe chanjo.

Sindano ya vitamini. Mtu akiwa mgonjwa anaeda hospitalini ama duka la dawa ananunua sindano hili. Unadungwa upate vitamini ya D3 . Sindano hii hutumika sana. Pia unaweza ekewa kwenye mdomo.

Mwanaume ameketi kwenye kiti anadungwa chanjo. Wengine wamepanga foleni ili wadungwe chanjo. Wahudumu wamekita kambi sehemu ili wawasaidie wananchi wasioweza kufika hospitalini. Wanakuja sehemu moja wanapanga foleni wanadungwa na wahudumu hao wa afya.

Mkulima anapulizia mimea yake dawa ili madudu yasiimalize. Ako na bidii mkulima huyu. Amevaa nguo ya kuzuia kemikali zisiingie kwenye mwili yake. Kwa mgongo ameweka dawa anayopulizia. Mimea inastahili kupuliziwa dawa wadudu wanaimaliza sehemu hii.

Mwanaume anafanya kazi kwenye kiwanda cha dawa. Anachukua chupa za dawa na kuzieka kwenye boksi ili zipelekwe kwenye duka la dawa ama hospitalini. Amevaa kitu kichwani na barakoa kwenye uso anafanya kazi kwaa bidiii kwa vile amepanga dawa mingi tayari.

Chanjo ya rubela, hutibu magonjwa kama vile suruwa na matende, inadungwa watoto waliokuwa na miaka kumi na mbili kupanda. Inadungwa sindano peke yake, Dawa zimepangwa sehemu ya hospitalini au ni wahudumu wanazunguka wakidunga wale wasioweza kufika hospitalini.

Chanjo cha rubela inasaidia kuzuia magonjwa kama vile surua na matende. Inadungwa watoto wenye miezi kumi na mbili kupanda. Unaweza pata chanjo hilo hospitalini au wahudumu wa afya saa zingine wanazunguka kwa manyumba wakiwadunga wale wasioweza kufika hospitalini.

Dawa ya AZOMAX mili gramu mia tano ndani kuna dawa sita ya tembe. Dawa hii ukitaka kupata nafuu wewe ukiwa mgonjwa unameza ,unaweza ipata hospitalini ama duka la dawa.

Mkulima amevaa sare ya kuzuia kemikali isimwingie mwilini, amevaa maski ili kuzuia asivute hewa mbaya. Anamdunga dawa ng'ombe kwenye pua, ng'ombe imewekwa kwa zizi lake.

Maji yamekuja kwa wingi pahali watu wanaishi. Mvua mingi imesha ama mto umepita ukingo wake, umekuja sehemu ya watu. Wanajaribu kutoka ili waende sehemu hakuna maji. Mafuriko yanaleta magonjwa.

Mhudumu wa afya anaketi akiangalia faili. Mgonjwa amekuja hospitalini, anatibiwa. Mhudumu huyu wa afya amevaa barakoa. Kwa umakini anaangalia kesi ya mgonjwa ili ajue vile ataweza kumtibu.

Dawa ya kuongeza damu mwilini. Kama una upungufu wa damu mwilini, unachukua dawa hii. Unaweza ipata kituo cha afya ama duka la madawa. Ndani kuna madawa thelathini. Inakupea vitamini na kuongeza damu mwilini. Unakuwa husikii kuchoka choka kila saa.

Mhudumu wa afya anakamgua meno mgonjwa aliyekuja hospitalini. Msichana ameketi chini amefungua mdomo. Mhudumu huyu amevaa barakoa na glovu. Kwenye mikono yake amevaa saa. Sehemu hiii ni kituo cha afya.

Mgonjwa amakuja hospitalini ya masikio anapimwa. Ameangalia kando kwa makini. Daktari amechukua kifaa ameweka kwenye sikio lake ili kumpima. Mtu akiumwa na masikio ni vizuri aende hospitalini ili apate matibabu bora.

Dawa ya kutoa uchafu mwilini inaitwa Zephania Life. Dawa hii imetegenezwa na miti shamba. Inatoa uchafu mwilini. Ni asilimia mia moja imetegenezwa na vitu zisizo kemikali.

Chanjo ya rubella inatibu magonjwa kama vile surua, matende, inadungwa watoto walio kwa miaka moja kuendelea. Unaweza ipata kituo cha afya ama uuguzi wanazunguka wakiwadunga wale wasiokuwa na nafasi ya kuja hospitalini.

Chanjo yamewekwa kwenye mkebe ili kufanya yasiharibike. Mkebe hii inaleta baridi ili chanjo yasikuwe mbaya. Wahudumu wa afya wanaweka chanjo kwenye mkebe hii. Wanazunguka wakidunga watu wasioweza kupata nafasi ya kuja kwenye kituo cha afya.

Barabara maji na haifiki, mto umevuka mkingo wake, ukakuja mvua mingi imenyesha. Serikali wanafaa kutafuta namna ya kuhamisha wale nyumba yao imefunikwa na maji. Wamehangaika sana. Barabara muda karibu utavuka maji.

Mgonjwa amekuja hopsitalini ili adungwe sindano. Mwenye kumdunga amevaa barakoa, pia yeye amevaa barakoa. Anaangalia chini kwa kuwa ametulia ni kama anasikia uchungu. Mhudumu wa afya anamdunga kwenye mkono.

Mgonjwa amelazwa hospitalini kwenye machela, maji iko juu inamtiririka kwenye mshipa. Amewekwa bandeji kwenye mguu mwingine pia kando amelazwa. Wamepata ajali sehemu fulani wakakimbizwa hospitalini.

Mhudumu wa afya anampea dawa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Anapewa chanjo ya polio kwa mdomo. Mama amekuja kituo cha afya ili mtoto wake apewe huduma hizo.

Mgonjwa amelazwa kwenye kiti amefungua mdomo, wahudumu wa afya wanamwangalia jinol. Alikua anaumwa na jino. Amevalishwa miwani ya kumzuia mwangaza isiumiza macho yake. Mhudumu wa afya amevaa barakoa na kitu kichwani.

Watu wanahama nyumbani yao. Mvua imekuja mingi ikafurisha sehemu yao ya kuishi. Wanajaribu kutoa kile wawezacho waipeleke pahali hakuna maji. Mto iko karibu imevuka ukingo wake ikawakujia ama ni maji mingi ya mvua peke yake.

Wakina mama wanachimba sehemu ili wapate maji ya kunywa. Hapa ni mashambani, wanapitia shida wakina mama hao. Wamekuja sehemu mbali na mitungi zao wanachota maji wapeleke nyumbani ili watu wanywe na kupika nayo chakula.

Gari yameingia kwenye ajali. Moja ya gari hiyo ni ya petroli. Watu wamekuja kushuhudia vile ajali imetokea. Hawaogopi lori hiyuoya petroli ilipuke wanaweze kuteketea hawa wananchi.

Chanjo cha rubela inatibu magonjwa kama vile surua matende. Kando yake kuna sindano. Ukitaka kupata chanjo hii unaeda hospitalini ama wauguzi wanazungusha kwenye manyumba ili kuwadunga wale wasioweza kufika hopsitalini.

Mama amekuja hospitalini ameketi chini, amevaa barakoa. Mhudumu wa afya anamdunga chanjo, amesimama kando yake. Mhudumu huyu amevaa barakoa. Kituoni cha hospitalini hapa. Mtu akiwa mgonjwa anakuja kutibiwa.

Dawa za vitamini, ukiwa una upungufu wa vitamini unaenda la duka ama hospitalini unapewa dawa hii. Inaweza kusaidia upate vitamini mingi kwenye mwili yako.

Mto unapita kando ya nyumba ya watu ya vibanda. Ni hatari kuishi karibu na mto kwa vile mvua mingi ikinyesha yatavunja ukingo wake mto huo na watakuwa ni wenye kubebwa na maji watu hawa.

Mtoto ameletwa hospitalini atibiwe, muuguzi anatengeneza dawa kando, kuna machela ya mgonjwa kulalia. Kituo cha afya watu wanakuja wapate matibabu wanapougua magonjwa.

Mama amekuja hospitalini akaketi chini, mhudumu wa afya anamtibu kwenye sikio amevaa glovu. Wengine wanaangalia kando huyu mhudumu akifanya kazi. Mama kwa kufunga macho anashikilia kifaa anachotumia daktari kama anasikia uchungu.

Kijana amelazwa hospitalini, aliingia ajali. Amewekwa bendeji kwenye kichwa na mkono. Sahani na kikombe iko kwenye meza. Hapa ni kituo cha afya. Ukuta imekaa sana kwa vile rangi imeanza kutoka.

Mtu anafanya kazi kwenye kiwanda ya kemikali. Amevaa sare na maski na glovu kumzuia kemikali isiingie mwili yake. Ameshikilia mtungi ya kubeba kemikali. Imewekwa karatasi ya hatari. Hapa ni kiwanda. Mtu huyo anafanya vizuri kujichunga.

Mtu anauza barakoa kwenye mahali watu wanapita. Ameshikilia mkoba wake kwa kiuno, amevaa glovu na kuangalia mbele. Watu wanapita kwa kawaida nyuma yake mwingine anasimama akiongea na mtu kwenye rununu.

Mzee mmoja amekuja kudungwa chanjo. Mhudumu amemuekea pamba kwa mkono anaangalia kitu chini. Wote wamevaa barakoa. Ni vizuri kudungwa chanjo ili kuzuia magonjwa mengi kama vile homa ya majano na mengine.

Muhudumu wa afya amemlaza mwanamke kwenye kiti amemfungua mdomo na anamtibu jino. Amevaa glovu na barakoa ,sehemu ni ya hospitalini pahali ya meno.

Watu wanaosha mkono kwenye kituo cha kunawia mkono, polisi mmoja anaangalia vile mambo inaendelea, wamevaa barakoa, kuna ndoo iko chini uwe kuchota maji inayotumika kuosha mkono ile chafu. Msichana amevaa mkoba kwenye mgongo.

Dawa ya vitamini , unapopata upungufu wa vitamini unameza zawa hii. Inapatikana kwenye duka la dawa ama unaenda hospitalini daktari anakuandikia. Ndani ya mkebe kuna dawa thelatini , inakusaidia kutengeneza mfupa na inakusaidia kwenye moyo.

Chanjo inashikiliwa na daktari pamoja na sindano. Hapa ni kituo cha afya. Ni vizuri mtu kukuja kudungwa chanjo ili akiwa mkubwa asipate magonjwa kama vile surua, matende, homa ya manjano na magonjwa mengine. Chanjo hupatikana hospitalini ama wahudumu wa afya wanazunguka kwa manyumba ya watu akiwadunga.

Askari polisi wamekuja kuangalia uporomoshaji wa gorofa ikiedelea. Watu wengine pia wamekuja kushuhudia. Gorofa ile lilitegenezwa vibaya, ikionekana ikiporomoka pekeake itaua watu walio ndani. Serikali ikaamua kuiporomosha. Kando ya gorofa hio kuna zingine zimesimama.